Kundi la watu huenda wanafunzi au wafanyikazi wakifanya kazi kwenye kompyuta katika mazingira ya ofisi au chuo, mwanaume moja amesimama na kuelekeza kitu kwenye skrini ya kompyuta ndogo inayotumiwa na mwanamke.

Mvulana mdogo ambaye amevaa fulana ya kijivu ,ameketi akiwa ameiwekelea mikono yake juu ya meza. Kwenye meza kuna kitabu, kipakatalishi na maua.

Wanawake watatu wakifanya kazi kwenye kompyuta za mkononi na skrini kubwa ya kompyuta katika mazingira ya ofisi au ya kujifunza. Wanaonekana kuwa wanashirikiana au kujifunza pamoja, labda katika uwanja wa teknolojia au programu.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye dawati ikionekana kujihusisha na masomo au kazi ya kitaaluma anatabiti na kalamu ya kidijitali mbele yake na kuna globu ya dunia na simu iliyowekwa kwenye tripodi ndogo.

Mtoto anatumia kompyuta ndogo, mtoto anaonekana ameketi kwenye meza na vifaa vya shule kama vile kalamu na penseli viko karibu. Hali hii inaashiria kujifunza kwa njia ya mtandaoni au elimu ya kidijitali.

Mwalimu wa kiume anafundisha akiwa ameshika kalamu na kuashiria kwa mkono wake huku akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye mlinganyo ya hisabati imeandikwa juu yake.

Mwalimu anashirikiana na kikundi cha watoto wa shule karibu na kompyuta ndogo. Mwalimu huyu wa kike ameketi kwenye dawati akiangalia skrini ya kompyuta ya mkononi. Ubao una maandishi au alama zilizoandikwa. Wanafunzi wanatabasamu.

Mwanamke mchanga mwenye furaha anayesma au anayefanya kazi ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo mbele yake huku akiandika kwenye daftari au kitabu wazi nyuma yake kuna televisheni.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kushiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanaume anayetabasamu na kuonekana akizungumza labda akifundisha au kutoa mada. Kwenye meza mmea mdogo umewekwa ndani ya mkebe mweupe.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyofanana na mabweni, vitanda hivi vina magodoro na mitandiko mbali mbali yenye rango tofauti, chumba kinaonekana kua na nafasi ya kutosha kwa watu wengi na kinaweza kua sehemu ya malazi kama vile hosteli, makazi ya wanafunzi au nyumba ya watoto.

Maktaba ambayo inaonekana kuwa maktaba ya taifa ya Kenya. Ndani ya maktaba hiyo kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu vilivyopangwa vizuri, watu kadhaa wanaonekana wakipitia vitabu wakisoma au wakichagua vitabu kwenye rafu.

Jengo lenye ghorofa kadhaa, linalotoa malazi. Hasa kwa wanafunzi au wasafiri. Jengo lina muundo wa viwango vingi, na corridor au balcony zinazoelekea kwenye vyumba. Na ngazi zinazounganisha ghorofa mbalimbali.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule na kuketi kwenye viti vyekundu, ukumbi una taa za samawati kwenye dari na inaonekana kua na jukwaa au eneo la mbele lenye mwanga mkali.

Watu wameketi kwenye viti vyeusi wakiwa na vitabu kwenye meza. Mbele yao kuna mwalimu wa kiume ambaye anajaribu kuwaeleza kitu. Maandishi meusi yanaonekana kwenye ubao mmoja mkubwa, huu mwingine haujaandikwa kitu.

Sehemu ya ndani ya njia ya chini ya ardhi au korido pana, yenye mwanga mweupe na kuta zenye rangi ya dhahabu na nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeupe venye mistari mieusi, na kuna nguzo nyeupe zinazoshikilia poa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya nafasi hii.

Chumba hiki cha kupendeza kimewekwa kitanda ambacho ni cha juu na chini kwa kila kitanda kina godoro na kimetandikwa na shuka tofauti. Kando ya kitanda kuna meza na viti viwili vya rangi ya machungwa kwenye dirisha imewekwa kitambaa cheupe na cha rangi ya kahawa.

Makataba yenye nafasi ya kisasa na iliyorembeshwa, iliyo na viti na meza za kusomea au kufanya kazi kwa pamoja, pamoja na rafu za vitabu zilizojaa. Wanafunzi au watumiaji wa maktaba wanaonekana wakisoma au wakifanya kazi kwenye meza mbalimbali.

Chumba hiki kina vitanda viwili, kimoja kina shuka nyekundu ambayo ina weusi ndani na cha pili kina shuka nyeupe. Mbele yake kuna meza pamoja na viti mbili. Kwenye dirisha kuna shuka nyeupe na samawati.

Jengo hili ni la bweni la chuo kikuu, lenye maandishi makubwa. Jengo lina nguzo zenye rangi nyekundu, na kuta zenye rangi nyepesi ya samawati. Pikipiki zimepakiwa mbele ya bweni hili . Matawi ya mti yapo juu ya jengo.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au maonyesho unaonekana kuwa umejaa watu walioketi kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu zinazopanda juu. Muundo wa ukumbi unaonekana kuwa wa kisasa na wenye dari iliyojipinda.

Chumba cha mabweni chenye vitanda viwili vya ghorofa, kila kimoja kikiwa na watu wawili .Wanaume wawili wameketi kwenye vitanda vya juu huku mmoja akiwa amelala kwenye kitanda cha chini. Viatu kadhaa vimetawanyika sakafuni katikati ya vitanda. Chumba kina dirisha kubwa lenye pazia na kabati la nguo upande wa kulia.

Wanaume wawili waliovaa nguo nyeusi wanatabasamu wakisalimiana huku mmoja anampa mwingine mpira wa rangi nyeupe na madoadoa meusi. Kwenye meza kuna medali mingi ya kupendeza. Katika meza nyingine kuna mpira pia na karatasi nyingi.

Kundi la watu wazima wameketi chini kwenye eneo la njee karibu na ukuta wa matofali. Watu hao wako katika mkutano au kikao cha jamii. Daftari au karatasi iko chini karibu na baadhi ya watu wengine wanatabasamu huku wakisikiliza.

Kikundi cha wanafunzi wachanga wanashirikiana na mwalimu. Wameketi huku wengine wakiinua mikononi kushiriki katika somo. Ubao una maandishi ya masomo. Dirisha kubwa linapitiliza mwanga ndani ya darasa. Wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi tofauti na mbao.

Jengo la ghorofa lina ghorofa mbili. Ghorofa ya juu ina ukumbi wa duara wenye kizuizi cha chuma cheusi. Mlango mkuu wa kuingilia uko chini na ukumbi huo ukiwa na milango miwili ya mbao. Madirisha yana nondo za usalama pande zote mbili za mlango mkuu. Mbele ya jengo bustani ndogo imepandwa nyasi.

Kundi la watoto ambao ni wanafunzi wa shule ya msingi wamekusanyika karibu na mwanaume anayewapa sahani ya chakula. Watoto wamevaa sare za shule za samawati na wengine wameshikilia bakuli ndogo au sahani. Mandhari ni ya nje na wanatabasamu.

Ubao wa matangazo au mlango umepambwa katika mazingira ya shule au darasani. Juu kuna bango lenye maneno, Grace for Grace , na chini yake kuna karatasi kadhaa zenye mazoezi au kazi za wanafunzi. Karatasi hizi zimebandikwa kwenye ubao mwekundu.

Jengo refu la ghorofa mbili lina paa na vigae vyekundu na kuta nyeupe zilizopambwa kwa ngazi na milango ya kijani kibichi mbele ya jengo eneo la wazi lina udongo na mimea midogo miti mingi mirefu inazunguka jengo na eneo hili.

Jengo lina ukuta mweupe na paa la bati lenye rangi ya kahawia. Ukumbi mrefu wenye nguzo nyeusi, unaunga paa. Kwenye ukuta wa jengo, wanyama wamechorwa, na mbele ya jengo kuna bustani ndogo iliyo na nyasi. Mti mkubwa wenye majani na maua upo nyuma.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana za shule wakiwa wamekusanyika nje kwenye eneo lenye miti na nyasi baadhi ya wanafunzi wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa chini kwenye nyasi wakionekana kushiriki katika shughuli au somo la nje.

Wanafunzi watatu wasichana wanajishughulisha na kupika au kuandaa chakula nje wawili wao wanatumia visu kukata mboga kwenye ubao wa kukatia mmoja wao amevaa aproni nyeupe nyuma yao watu wapo kwa uwanja mkubwa wa kijani kibichi na miti meza ina vyombo vya kupikia na viungo mbali mbali.

Mlo umepangwa vizuri kwenye meza. Sahani lina vibanzi na nyama iliyopikwa, na pilipili hoho na vitunguu. Kando ya sahani glasi limejaa sharubati. Mlo umewekwa kwenye mazingira ya kupendeza, na kitambaa cha meza chenye ruwaza nyekundu na nyeusi, na mkeka wa zambarau.

Watoto watatu wa kike na mmoja wa kiume wamekaa chini wakicheza na vizuizi vya kujengea vyenye herufi na rangi tofauti. Msichana mmoja na mvulana aliyeketi nyuma wamevaa miwani. Mandhari hii ni ya darasa au eneo la kuchezea la watoto.

Watu wakiwa kwenye mazingira yanayoonekana kama ofisi au mkutano. Mbele kuna mtu ambaye sehemu ya mgongo wake tu inaonekana, akishika kitabu wazi. Na katikati kuna wanawake wawili wanaotabasamu.

Naona mtu mkubwa na mtoto wakiwa wanaiangalia mchezo flani ni kama wako darasani. Naona viti ni ka mazingira ya darasa ama ofisi.

Darasa la kisasa la shule limejaa wanafunzi na mwalimu anayewaelekeza. Wanafunzi wakiwemo wasichana wanatumia kompyuta ndogo na vifaa vingine vya kielektroniki. Darasa lina ubao wa chaki na skrini kubwa ya dijitali iliyopachikwa ukutani.

Chumba kina meza kadhaa zilizopangwa na vifaa vya kutengenezea, kama vile pasi za kuuzia, mikeka ya kutengeneza na vifaa vingine vya kupima au kurekebisha. Viti vipo karibu na meza na dirisha kubwa linapitiliza mwanga ndani ya chumba. Mandhari haya ni ya darasa la ukarabati wa vifaa vya elekroniki na mafunzo ya kiufundi.